Huyu ni daktari ambaye amesomea mwili na anasaidia huyu mtoto ambaye amelazwa hapo. Huku mtoto amelala na daktari ameinua miguu yake huku akishika magoti.

Kuna mfuriko wa maji ambayo imetapakaa kwa njia na kuna piki piki iko na mtu imebeba na kuna tuk tuk mbili zinafwatana wote wakiwa kwa maji.

Madada hawa wawili mmoja wao ambaye amesimama amevaa miwani ni daktari wa meno anataka kumsaidia huyu mwenzake ambaye ameketi na wote wanatabasamu vizuri.

Kuna watu wawili ambaye wameketi mmoja wao ambaye amejifunika usoni na ako na makaratasi na ameweka kiti ya kunawa mikono na kuzuia ugonjwa na huyu mwenzake ambaye ameketi hapo na kiti.

Kuna daktari huyu ambaye amejifunika kila mahali, anavaa vitu za kuzuia mikono, amevaa kitu nyeupe kwa kichwa na kwa uso. Huku amesinama mbele ya mahali, amaeka madawa zake na kuna daraja nyuma yake.